Daktari wa meno akiwa amevalia sare na glavu, mgonjwa akiwa anapatiwa huduma hiyo ya meno katika hospitali, hii inaashiria upatikanaji wa huduma ya afya ya meno katika hospitali hii.

Daktari wa meno akiwa amevalia sare na barakoa na glavuzi mkononi, akiwa anamuhudumia mgonjwa, tayari kwa ajili ya kumpa matitabu ya meno, ambayo humfanya afya yake kuimarika.

Madaktari wawili waliovalia sare wakimuhudumia mgonjwa wa meno, madaktari hao hutoa huduma ya meno kwa ajili ya kutibu magonjwa mbalimbali yanayohusiana na meno, ili kuondoa matatizo hayo ya kiafya.

Madaktari wawili wakiwa kwenye chumba cha wagonjwa ,wakimhudumia mgonjwa mwenye matatizo ya meno, madaktari hao waliobobea katika matibabu ya meno, husaidia kupambana na magonjwa mbalimbali yanayohusishana na afya ya meno.

Daktari wa meno akiwa amevalia sare mahususi na glavu mkononi na barakoa mdomoni, akimhudumia mgonjwa mwenye matibabu yanayotakiwa kwa ajili ya meno yake kukaa sawa, hii inasaidia kuimarisha afya ya mgonjwa baada ya kupatiwa matibabu maalumu na daktari.

Daktari wa meno akiwa amevalia sare zake na glavusi zikiwa mkononi akimuhudumia mgonjwa wa meno. Hii inaashiria upatikanaji wa huduma za matibabu ya meno katika hospitali.

Daktari wa meno akiwa amevaa koti nyeupe na glovuzi za rangi ya pinki, akishikilia sampuli ya meno hii inaashiria hutuma ya afya meno ikitolewa katika hospitali mbalimbali.

Madaktari wawili waliovalia sare za kazi zenye glavuz na pia barakoa wakiwa wanampatia huduma mwanamke ya meno, ambayo ikiashiria huduma ya meno inayotolewa hospitalini kwa ajili ya kutibu magonjwa mbalimbali yanayohusiana na meno.

Daktari wa meno alivaa sare na glavu mkononi, akishikilia kifaa akiwa anatoa huduma ya afya ya Meno kwa mgonjwa wa malazi ya meno. Hii inasaidia kutibu magonjwa mbalimbali ya meno.

Mikono kadhaa ikizunguka mche mdogo, ikiashiria shughuli ya upandaji miti au utunzaji wa mazingira. Uhusiano wa moja kwa moja na afya na mazingira kwa njia tofauti. Miti hufyonza kabonidaiyoksaidi na kutoa oksijeni, hivyo kuboresha ubora wa hewa tunayopumua, na kuchangia afya bora kwa binadamu na mazingira.

Mtu akiwa anashusha takataka mbalimbali, zikiwemo za chupa, wakiwa wamevalia glavu nyeupe, lakini pia wamejifunika na barakoa. Hii ikiashiria utunzaji wa mazingira kwa kutupa takataka katika maeneo sahihi.

Jopo la madaktari mbalimbali, wakiwa wamevalia sare kwa ajili ya kufanya operesheni, kwenye chumba maalumu kwa ajili ya kufanyia matibabu hayo; kusaidia kutibu magonjwa mbalimbali.

Daktari wa kike akiwa amevalia sare za udaktari akimpima mgonjwa huyo wa kiume, hii inaashiria huduma za afya zikitolewa katika eneo hili la hospitali. Huduma ya afya ni muhimu husaidia kupona magonjwa mbalimbali.

Daktari wa meno, aliyevalia sare na kuvaa glavu na vifaa mkononi mwake, akiwa anatoa huduma ya afya ya meno ambayo inasaidia kutibu magonjwa mbalimbali yanayohusiana na meno.

Jopo la madaktari waliovalia sare wakiwa kwenye chumba maalumu kwa ajili ya upasuaji, hii inapatikana katika hospitali inahakikisha mgonjwa anapatiwa matibabu kwa ajili ya kupona ugonjwa anaosumbuliwa nao.

Kundi la watu wenye umri tofautitofauti, wakiwemo: wanawake, watoto na wavulana. Hii inaashiria semina au elimu iliyokua inatolewa katika eneo hilo kwa ajili ya maendeleo yao binafsi ya afya ya akili.

Eneo la hospitali hususani kliniki ya watoto, ambapo wamama huleta watoto wao kwa ajili ya kupata huduma za kiafya, wakipimwa kilo tayari kwa ajili ya kuandikishwa kwenye daftari la kliniki.

Mwanamke akiwa katika chumba ama wodi ya watoto wachanga waliyowekwa kwenye vifaa maalumu kwa ajili ya kuwasaidia kukua, watoto hao hupatiwa huduma hizo kutokana na changamoto mbalimbali za kiafya.

Kundi kubwa la watu hususani watoto na wamama wakiwa wanapatiwa maziwa. Hili eneo ni eneo maalumu kwa ajili ya kupatiwa elimu ya afya, hama chanjo ya watoto kwa ajili ya kujikinga na maradhi mbalimbali

Kundi kubwa la watu mbalimbali wakiwa katika sehemu ya kupata huduma ya afya kwaajili ya watoto, huduma hii hutolewa kwaajili ya watoto kupata chanjo ilimradi kujikinga na magonjwa mbalimbali.

Sehemu ya nje la eneo la wazi, watu mbalimbali wakiwa katika eneo hilo. Mwanamke akitoa huduma ya kuchoma chanjo, chanjo husaidia kulinda watu kutokana na magonjwa mbalimbali.